Watu hawa wanaonekana kuwa wametoka kufanya maonyesho. Wote wamevalia nguo zenye rangi nyeupe. Wasichana wamevalia shanga za kimaasai vichwani mwao. Wawili wao wanatumia viti vya magurudumu.

Katika uwanja huu wa michezo, wachezaji hawa wanaonekana kushiriki katika michezo ya walemavu. kando yao kuna neti ya kutenga bao. Wanatumia magongo ambayo inawasaidia kutembea.

Katika uwanja huu wa michezo, benchi za kukalia inaonekana kuwa haina watu. Mwanaume huyu aliyelala kwa mchanga, anaonekana kushiriki katika michezo ya kuruka mbali. Hivi anaiwakilisha nchi yake.

Mwanamume huyu aliyesimama anaongea kutumia kipaza sauti. Kwenye suti yake kuna ua ambalo ni rangi nyeupe, amevalishwa medali shingoni na kuna meza ambayo iko mbele yake.

Kwenye uwanja huu wa michezo mwanamke huyu anayetumia kiti cha magurudumu anaonekana kushiriki katika michezo ya walemavu ya kurusha mkuki. Kando yake vijana wawili wadogo wamesimama.

Nje ya jengo hili kunaonekana kuwa na uwanja ambao una nyasi. Mlango uko wazi na dirisha hii ina chuma ambazo ni rangi ya kijani. Kando yake kuna mlango mwingine uliofungwa.

Katika uwanja huu wa michezo, watu hawa wawili wanaonekana kushiriki katika michezo ya watu walemavu. Mmoja wao amevalia kipazio kwenye macho yake, anaonekana kuiwakilisha nchi ya Kenya. Aliye kando yake ni mtu wa kumgaid .

Wanariadha hawa wako katika uwanja huu wa michezo. Nyuma yao kuna eneo la kukaa ya mashabiki. Wanaonekana kushiriki katika michezo ya walemavu. Wawili wao wamevalia pazia kwenye macho yao.

Ndani ya ofisi hii juu ya meza kuna kompyuta na kibodi, nyuma ya kompyuta hii kuna maandishi, kando yake kuna cellotape na kikombe ambacho kina kalamu ndani, juu ya kiti kuna kibodi ingine.

Juu ya meza hii, kuna kompyuta mbili na kibodi mbili na vitabu vilivyowekwa kando, na moja yao inaonekana kuwa haijapangwa vizuri. Kuna karatasi zilizo juu ya meza ambazo ni za rangi ya manjano.

Kwenye uwanja huu wa michezo, watu hawa wanaonekana kushiriki kwenye michezo ya watu walemavu. Mtu huyu mmoja amevalia maski kwenye macho yake kwa maana ni kipofu, anaiwakilisha nchi ya Kenya.

Katika uwanja huu wa michezo, watu wachache wamekaa katika eneo la kukaa. Mwanamke huyu anayetumia kiti cha magurudumu, anaonekana kushiriki katika mashindano ya watu walemavu, amevalia nguo inayoashiria kwamba yeye ni mkenya.

Ubao huu una maandishi imezungukwa na mbao ambayo ni rangi nyeusi. Juu yake kuna tagi ambayo imeandikwa miezi, juu yake pia kuna chati ambayo imeandikwa herufi.

Mwanamke huyu na mwanamume huyu ni wanariadha. Wanashiriki katika michezo ya watu walemavu. Mwanamke huyu anaonekana kuwa kipofu na amemshikilia mwanamume huyu akikimbia ili aweze kumuongoza.

Jengo hili ni la ghorofa. Linaonekana kuwa na vyumba vingi ndani yake. Uzio wa maua umeuuzunguka. Kuna bango ambayo imeandikwa katika maandishi ya rangi nyekundu, na inasema kwamba, wageni wapitie kwenye ofisi.

Uwanja huu una uzio wa ukuta. Wanaume hawa wawili wanashiriki katika michezo ya watu walemavu. Wanaonekana kucheza kutumia magongo. Mmoja anaupiga mpira na uwanja huu una vumbi.

Kwenye ukuta hii, ni chati ambayo imechorwa saa. Juu yake kuna picha za wanyama. Inaonyesha kufunza saa kutumia saa ya analogi . Ni rangi nyekundu, ina picha ya sungura hapo chini pia.

Juu ya meza hii kuna kibodi na kompyuta. Kando yake kuna kiti. Kibodi hii inaonekana kuwa na waya zinazoenda huko nyuma. Hapo mbele kuna tagi ambayo imeandikwa kitu.

Jengo hili linaonekana kuwa na vyumba vingi ndani yake. Nje Kuna bustani ambayo ina mti mmoja. Uzio huo uliotengenezwa kutoka na maua unapitia kwenye njia ambayo inatokezea njia ingine.

Kuna kiti na meza ambayo iko hapo. Kwenye ubao huu imezungukwa na mbao za rangi nyeusi. Kuna maandishi kwenye ubao. Kando yake kuna tagi ambazo zina siku za wiki na juu yake kuna bango ambalo lina herufi.

Juu ya kiti hii, kuna cable nyeusi ambayo imewekwa. Juu ya meza kuna vitabu ambavyo vinaonekana kuwa vya gredi la darasa la saba. Kuna faili ambayo ni ya rangi ya manjano na kuna vitabu vingine vilivyowekwa kando.

Sakafu hii inaonekana kuwa imetengenezwa na vigae ambavyo ni vya shepu ya mraba. Juu yake kuna vifutio viwili vya ubao. Moja yao imetengenezwa kutumia mbao na ina kifutio nyeusi.

Uwanja huu wa michezo ya watoto, inaonekana kuwa yenye vumbi. Kuna uzio mbili ambazo zimetengenezwa kutoka na maua. Bembea hizi za watoto za kuchezea, ziko nyuma ya miti mbil inayozungukwa na ukuta.

Katika ukumbi huu wa michezo, mtu anayetumia kiti cha maguruumu amevalia glavu za kupigana. Mtu aliyesimama ameshikilia kitu huyo, ili huyo mwingine apige ili isisonge.

Kuna mlingoti ulio hapa na msitu ambao umeizunguka. Juu kwenye mawingu, kuna, inaonekana kuwa rangi ya samawati na kuna mawingu inayoonekana. Msitu hii ni kubwa.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa mshiriki katika michezo ya kupara makasira ya watu walemavu. Anatumia kiti cha magurudumu, anaonekana kuwa amechaguliwa kuenda katika mashindano ya Paris mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne.

Katika uwanja huu wa michezo, wachezaji hawa wanatumia magongo kucheza. Wanashiriki katika michezo ya watu walemavu. Kuna mpira ulio katika uwanja huu. Watu hawa wanaoneka kutoka katika timu tofauti.

Katika uwanja huu, watu hawa waliopanga foleni wanaonekana kushiriki kwenye michezo ya watu walemavu, wengi wao wanatumia magongo ya kutembea. Mbele yao kuna mipira miwili.

Katika maabara hii ya kompiuta kuna kompiuta nne mezani. Kwenye ukuta kuna ubao mkubwa wa matangazo, kuna kibodi nne kwenye meza na kuna viti katika chumba hiki pia. Juu ya meza kuna karatasi pia.

Kwenye ukuta huu kuna tagi ambazo zimeandikwa siku za wiki kuanzia Jumapili hadi Ijumaa, kando yake kuna ubao ambao una maandishi na imezungukwa na mbao ambayo ni ya rangi nyeusi.

Kwenye ukuta hii kuna bango ambayo inaonyesha kuhusu maji, ina picha ya watu wakichota maji, picha ya ziwa pia. Juu yake kuna shanga ambayo imetengenezwa kutokana na mbao.

Darasa hili lina madawati ambayo yamewekwa kwa njia ya kuangaliana. Kuna kiti moja ambayo imeanguka chini na viti vingine ambavyo vimeingizwa ndani ya madawati. Kuna chati kwenye ukuta.

Katika uwanja huu wa mchezo, mashabiki wamejaa katika eneo la kukaa. Watu hawa waliovalia rangi nyekundu wanaonekana kuwa wametoka kufanya maonyesho. Mmoja wao ameshikilia bendera ya Kenya, watatu wao wanatumia viti vya magurudumu.

Katika uwanja huu wa michezo ya watoto, kuna jengo ambalo liko nyuma yake. Uwanja huu unaonekana kuwa umezungukwa na uzio wa mabati, na mti ambao umemea pale na mti mwingine mdogo.

Kitabu hiki kinaonekana kuwa cha wanafunzi ya gredi ya pili imechorwa maua ya samawati na rangi ya kijani inaonekana kuwa la somo la kiingereza na wanafunzi wa gredi za chini.

Katika uwanja huu wa michezo, wanaume hawa wanaonekana wanaonekana kushiriki katika michezo ya soka ya walemavu. Mwanaume mmoja amesimama kando na amevalia jaketi ya kuakisi. Wanatumia magongo kucheza.

Kwenye ziwa hili, ni msichana ambaye anaonekana kushiriki katika michezo ya walemavu ya kupiga makasia. Anaonekana kuwa anaiwakilisha nchi ya Kenya. Amevalia kofia na shati nyekundu.

Katika uwanja huu, vijana hawa waliopanga foleni wanaonekana kushiriki katika michezo ya watu walemavu. Wanatumia magongo kuwasaidia kutembea na kucheza. Kuna mipira miwili yaliyo mbele yao.

Kwenye ukuta hii, kuna ubao ambao imezungukwa na mbao ya rangi nyeusi. Juu yake kuna mabango ambayo yameandikwa siku za miezi za mwaka. Juu yake tena, kuna chati ambayo imeandikwa herufi.

Ndani ya darasa hili, madawati haya yamepangwa kwa njia ya kuangaliana. Kuna kiti moja iliyoingizwa ndani ya dawati. Mbele, kuna ubao ambao umezungukwa na mbao nyeusi na rula iliyowekwa pale.

Kwenye waride hii kuna mlingoti unaoshikilia bendera ulio pale ,nyuma yake kuna ghorofa ambayo imejengwa , na kuna ingine juu yake .Inaonekana kua na milango ya hudhurungi .Nje kuna debe ya kutupa uchafu .

Mfuko huu ulio sakafuni, una karatasi nyingi za manila . Kuna karatasi ambazo ni rangi ya zambarau, mengine rangi ya samawati, mengine rangi ya manjano na mengine ni rangi ya pink .

Ndani ya darasa hili, madawati haya yamepangwa kwa njia ya kuangaliana na yamesukumwa kwa kona. Juu yao kuna makaratasi mengi. Kuna ubao ulio mbele na dawati ya mwalimu.

Kwenye ziwa hili, ni watu wanne. Msichana huyu aliyekalia mashua, anashiriki katika michezo ya kupiga makasia ya walemavu. Kando yake kuna kiti chake cha magurudumu, na amevalia shati iliyoandikwa Kenya.

Juu ya kabati hii kuna vitabu vya aina mbili, vya rangi nyekundu na vya rangi ya zambarau. Vimechorwa picha ya wanafunzi juu na inaitwa Ayubu mashakani. Kando yake kuna chombo ambacho kimesimamishwa.

Kabati hili limegawanywa katika sehemu nyingi. Kuna makabati ambayo hayana vitu ndani. Kabati zingine ziko na faili. Kuna faili ya rangi ya manjano na zingine ni rangi yenye samawati.

Katika uwanja huu wa michezo. Eneo la kukaa halina watu. Mtu huyu anatumia magongo kucheza. Anaonekana kuwa anashiriki katika michezo ya watu walemavu. Kuna mpira ulio mbele yake.

Juu ya chombo hiki kuna faili aina nyingi. Kuna faili ya rangi ya samawati, rangi nyeusi, rangi ya kijani na kadhalika. Yamefungwa na kamba ili kuyashikilia.

Ubao huu ambao ni mweupe, une mbao mbili juu na chini ambayo ni rangi nyeusi. Imeandikwa herufi za alfabeti. Juu yake kuna rula ambayo ni rangi ya manjano. Imeandikwa swali ambalo wanafunzi wanafaa kufanya.

Kwenye uwanja huu wa michezo, watu hawa wanaonekana kuwa wanashiriki kwenye michezo ya kukimbia. Mwanamke mmoja amevalia shati ambayo imeandikwa Kenya. Kando kwenye uwanja ambao kuna nyasi, mtu mmoja amesimama.

Chumba hili linaonekana kuwa na kabati mbili, ambazo zimegawanywa katika sehemu tofauti. Kabati ambayo ni nyeupe ina chupa ya maji ndani yake. Kabati iliyo rangi ya hudhurungi, ina faili ya rangi ya machngwa na lingine nyeusi.

Katika ukuta hii, kuna maandishi ambayo yameandikwa kuashiria kwamba ni shule ya watoto viziwi. Kuna bendera mbili za nchi ya Kenya na baluni katikati yao kuna maandishi yaliyoandikwa kuwa Mr. Hari k Kimtai alisaidia katika ufunguzi wa jengo hili.

Ndani ya darasa hili, kuna viti ambavyo vimeshikanishwa na madawati. Hivi, mwanafunzi anaweza kaa vizuri na kusonga na kiti yake. Vigae ambavyo viko katika darasa hili, ni vya mraba.

Jengo hili linaonekana kuwa darasa. Ukutani kuna picha ya mashua na wanyama kadhaa. Mlango wa darasa hili ni ya rangi ya samawati na unaonekana kuwa na bango. Kuna uzio wa maua kando.

Msichana huyu anaonekana kuwa mlemavu, maanake anatumia miguu ya chuma na gongo la kutembea. Jina lake ni Asiya Sururu Mohammed ambaye ni mkenya. Anashiriki katika mashindano yako Para.

Kando ya njia hii, kuna mimea ambayo imepandwa. Ghorofa hili linaonekana kuwa na sehemu tatu. Milango zote zinaonekana kuwa za rangi nyeupe na zina mabango yaliyo anikwa pale.